Katika ghala kubwa la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Mfanyakazi anatumia gari maalumu kubeba mifuko mikubwa ya mbolea yenye rangi nyeupe. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kweye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora zaidi.

Vifungashio mbalimbali vimepangwa vizuri, juu ya rafu iliyopangiliwa kwa mpangilio maalumu, kukiwa kuna mwanga wa kutosha ndani ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejeo bora na dawa, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya za mifugo yao.

Kifungashio cha chupa chenye rangi ya udongo na mfuniko mweusi kikiwa na maandishi "EX-KUPE" na picha ya mnyama ng'ombe mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na uthibitisho muhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora.

Wafanyakazi wa duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo wakiwa wamebebelea mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe kutoka kwenye gari kubwa. Mifuko hii ina mbolea ambayo hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo nakusaidia kukuwa kwa mimea hivyo huleta mazao mengi yenye ubola zaidi.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

Vifungashio tofauti vyenye maandishi bayofiki na picha za nafaka mbalimbali zimepangwa vizuri dukani zikiwa na aina ya pembejeo bora za kilimo, hii ni aina ya chanjo ya viumbe hai inayotumika kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha ukuaji wa mazao kama maharage, kunde, mbaazi na karanga.

Wauzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo wa jinsia ya kike na kiume wamesimama pembezoni mwa mifuko yenye rangi nyeusi na bluu ikiwa na mbolea ndani yake. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.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

vifungashio mbalimbali vya chupa za plastiki zilivyo pangwa vizuri juu ya rafu nyeupe ikiwa imepangwa kutokana na ukubwa na matumizi, huu ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo; ambazo hutumika kuwakinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na mimea na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mimea na mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio cha boksi na chupa mbili ndogo zenye rangi ya kirimu na nyeupe ni mfano wa dawa, zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo dawa hizo hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya nyama na udhibitisho umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio viwili vyenye rangi ya bluu, nyeupe na kijani, na maandishi "amprokoksi", ikiwa na picha ya vivuli vya wanyama, ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwa kuwakinga na tiba na magonjwa ya wanyama na husibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora.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

Kifungashio maalumu chenye rangi ya njano na nyekundu kikiwa na picha ya kifaranga kidogo na maandishi "tetroxy", ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hii hutumika kuwakinga na tiba magonjwa ya kuku na huakisi umuhimu wa kuhudumia kuku kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Katika ghala kubwa sana la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mfanyakazi anatumia gari ya kisasa kubeba mifuko mikubwa ya mbolea yenye rangi nyeupe, mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Kopo lenye rangi nyeupe ikiwa na maandishi spoto na picha ya ng'ombe ni mfano wa dawa, inayopatikana kwenye maduka vimejaza kilimo na dawa za mikubwa, dawa hii hutumika kwa kinga na tiba magonjwa ya nyama na uthibitisho umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wako.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

Mbele ya duka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, kuna mifuko miwili mikubwa yenye rangi nyeupe na maandishi mbalimbali ya mbolea. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.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

Vifungashio vyenye rangi nyeupe na zambarau na maandishi ya ''ASHIDOX-N'' ikiwa na picha ya kuku mwenye afya ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na madawa ya mifugo. Dawa hizo hutumika kuwakinga na tiba ya magonjwa ya kuku na uthibitisho muhimu wa kuhudumia kuku kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha boksi chenye rangi nyeupe na bluu kikiwa kina maandishi "Meksibox" ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Mifuko ya mbolea ya rangi nyeupe yenye maandishi baraka na ukubwa tofauti imepangwa vizuri ikiwa ni mfano wa pembejeo za kilimo zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo ,mbolea hizo hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea.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

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali iliyojaa rangi za kupendeza ikiwemo kijani kibichi, huku mkulima akiitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya biashara ya kila siku ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia fulana yenye rangi ya njano, akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa yenye rangi ya kijani kibichi iliyo na matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba wakiendelea na zoezi la kuchambua zao wa aina nyanya waliomaliza kuvuna, kuziweka zile tayari kwaajili ya soko kwenye matenga makubwa ya mbao, na kisha kuyapakia kwenye gari kuyapeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamechuchumbaa shambani huku mkononi wameshika nyanya za kijani, ambazo bado hazijaiva ila zimekomaa tayali, wanajadiliana kwa umakini jinsi ya kuvuna zao hili la biashara, na kulisafirisha kulipeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Shamba kubwa sana lenye udongo mwekundu wenye rutuba likiwa limepandwa mimea ya zao aina ya nyanya iliyoanza kushamiri vizuri kwa rangi ya kijani, imepangwa kwa mstari huku ikipitishiwa mabomba meusi ya kunyunyuzia maji ili kuwa na unyevu unyevu kwenye udongo. Nyanya hizo zitakapokomaa zitasafirishwa na kuelekwa sokoni ili kuuzwa na kumpatia kipato wakulima.

Ndani ya shamba liliopangwa vizuri sana likiwa na mimea ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya, mengine tayari yalishavunwa na kurundikwa chini, juu ya udongo mweusi wenye rutuba wa ardhi tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume, aliyevalia nguo nyeusi, akiwa katika sehemu ya shamba, ameegemea rundo la zao aina ya kabichi, iliyotoka kuvunwa baada ya kukomaa vizuri, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya ya kilimo ili kuuzwa na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba kubwa sana lililoshamiri mimea yenye rangi ya kijani kibichi wakiwa wanaendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya nanasi na kuzipanga kwenye matenga yenye rangi nyekundu, kisha kupakia kwenye tela iliyofungwa kwenye trekta yenye rangi ya bluu ili kusafirisha na kupeleka kwenye sehemu ya mauzo ya kilimo na kuuza ili kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanapakia zao la biashara aina ya ndizi zenye rangi ya kijani, zilizokomaa vizuri ndani ya lori kubwa tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujiingizia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevaa nguo za kujikinga za rangi ya kijani, huku akiendelea kukaa akiwa ndani ya shamba lenye miche mingi ya nyanya iliyojaa matunda mengi yaliyoiva kwa rangi nyekundu na ya kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya ya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Zao aina ya nyanya zilizoiva vizuri tukio na rangi nyekundu zimepangwa kwenye matenga mengi ya rangi nyeusi na nyekundu baada ya kuvunwa huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao wakijivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wameketi chini kwa mbali wakipumzika baada ya kazi ya kuvuna viazi vitamu kutoka katika shamba lililozungukwa na uoto wa asili. Vikapu vyenye rangi mbalimbali vimejaa zao hili safi yaliyokusanywa kwa uangalifu ikisubiri kupelekwa sokoni kuuzwa ili kuwapatia wakulima hawa kipato.

Kundi la wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa pembezoni mwa shamba aina ya mahindi ilio shamili kijani kibichi, wakiwa wanapakia mahindi kwenye magunia shambani kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi kubwa la wakulima limekusanyika katika shamba kubwa sana, likiendelea na zoezi la kuchambua zao aina ya vitunguu, lililopangwa vizuri juu ya ardhi ya shamba kwa ajili ya kuipakia vizuri na kuvisafirisha kuelekea katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa sana yenye majani ya rangi, ya zao aina ya vitunguu anavuna zao hili huku nyingine ameshika mkononi tayari kwa ajili ya kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa ndani ya shamba, huku amezungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Chini yake kuna zao aina ya yane, iliyokomaa vizuri yenye rangi nyekundu na kijani, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya shamba kubwa sana lenye mimea aina ya mahindi iliyoshamiri kwa rangi ta kijani kibichi, huku chini yake mahindi yaliyotoka kuvunwa yamepangwa vizuri juu ya udongo wa shamba, tayari kwa ajili ya kupakia kwenye mifuko ili kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo na kuuzwa kama zao la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya shamba lililojaa matawi yenye rangi ya kijani ya zao aina ya nanasi, huku mazao mengine aliyoyavuna ameyapanga kwenye tenga la rangi ya bluu na nyeusi, tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume, wakiwa katika sehemu ya shamba, huku mmoja wao akiendelea na zoezi la kupakia zao la biashara aina ya mahindi kwenye mifuko, na tayari watapakia kwenye hili trela na kusafirisha hadi katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili wauze na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wameketi kivulini wakichambua kwa makini zao aina ya mahindi iliyokauka vizuri wakitenganisha yale bora kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inathibitisha umakini wa thamani hili la biashara ambalo litasafirishwa kuelekea sokoni.

Kundi la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva vizuri za rangi nyekundu, wanatenganisha zile bora zaidi kwaajili ya soko, kazi hii ya mikono inathibitisha kwa makini na thamani ya zao hilo la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amevalia kofia, akiwa anakagua zao lake katika shamba kubwa sana lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya zilizokomaa zenye rangi ya kijani tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Bustani kubwa yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali kwenye miti mikubwa, ikiwa imependeza kwa rangi zinazopendeza tofauti na za kijani kibichi. Mkulima ameitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku yanayotoka kwenye shamba lake, ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika ndani ya shamba wakichambua viazi baada ya kuvunwa, wakiviweka kwenye magunia huku akiwa wameinama wanajiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa ajili ya kuongeza kipato chao.

Katika shamba kubwa sana, lenye mimea ya mahindi iliyokauka ikiashiria ukomavu wa zao hili. Wakulima wawili wa jinsia ya kike na kiume, wanakusanya zao hili la biashara chini, ili kulikausha na jua na baadae kulisafirisha katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuza na kujipatia kipato.

Katika sehemu ya shamba mkulima wa jinsia ya kike aliyevalia nguo nyeusi na nyeupe mkononi ameshika mahindi na chini yake mahindi mengine yamekaushwa juani baada ya kuvuna tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuzwa na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima likiwa linachambua kwa makini matunda yaliyoiva yenye rangi ya kijani na nyekundu, wakitenganisha yale bora kwa ajili ya soko. Kazi hiyo mikono inathibitisha umakini na thamani ya zao hili la biashara ambayo hupelekwa sokoni na kuuzwa ili kuwapatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa mbele ya shamba kubwa la mahindi lililojaa mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana, wakiwa wanapakia mahindi ambayo tayari yamevunwa kutoka chini na tayari yamepakiwa kwenye magunia meupe, tayari kwa ajii ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kiato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia shati jekundu, mkononi ameshika zao aina ya nanasi lililokomaa vizuri, kutoka kwenye shamba aliyosimama katikati yao. Lililoenea na majani ya rangi ya kijani kibichi ikiashiria ukomavu wa zao hili. Tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kupeleka sokoni ili kuuzwa na kupatia kipato.

Migomba michache iliyoenea katika eneo dogo, ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri, na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa vizuri. Mazingira haya yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi hizi hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya shamba kubwa sana la mmea aina ya mahindi iliyokauka, ikiashiria ukomavu wa zao hili la biashara tayari wamevuna na kuweka kwenye vikapu ili kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo na kuuza ili kujipatia kipato.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

Shamba kubwa sana iliyoshamiri mimea ya rangi aina ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya, tayari ikiwa imetoa nyanya zilizokomaa zenye rangi ya kijani, zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuzwa na kujipatia kipato kwa wakulima waliolima.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

shamba la zao aina ya pilipili hoho limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri ndani ya shamba la kisasa ikiwa ndani ya vyombo maalumu, vyenye udongo mweusi wenye rutuba pilipili hoho tayari zimekomaa kwa rangi ya njano na kijani na ipo tayari kuvunwa ili kuuzwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo na mkulima kujipatia kipato

Mkulima wa jinsia ya kiume amesimama akikagua zao aina ya nyanya iliyokomaa vizuri yenye rangi ya kijani. Amezungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi ikiashiria ukomavu wa zao hili tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa ndani ya shamba kubwa la zao aina ya mipapai, ikiwa imebeba matunda ya mapapai yaliyokomaa vizuri ya rangi ya kijani kibichi, yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili mkulima huyu auze na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amechuchumaa ndani ya shamba kubwa sana, lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi, akikagua zao aina ya nyanya zilizokomaa vizuri. Tayari kwa ajili ya kuzivuna na kusafirisha na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza na kijipatia kipato.

Mipapai ilikomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani; ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzarishaji mzuri wa zao bora la biashara ambalo huvunwa na kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Wakulima wakiwa wanaendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya viazi kutoka kwenye shamba lililo enea na majani yenye kijani kibichi viazi vingine vimesha vunwa na kupangwa kwenye kundi kubwa la ardhi ya shamba tayari kwa kupakiwa na kusafirishwa hadi sehemu ya mauzo ya kilimo hili kuuza na kujipatia kipato

Mkulima amechuchumaa pembeni ya mpapai uliokomaa vizuri ukiwa umebeba matunda aina ya papai yenye rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya kuvuna na kusafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba akiwa amezungukwa na miti ya mipapai mingi iliyobeba matunda haya, akiwa anavuna tunda hili kwa ajili ya kulisafirisha na kulipeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume wawili wamesimama katikati ya shamba kubwa sana. Mbele ya mmea mfupi wa zao aina ya maembe, mkononi wameshika zao hili tayari ambalo limekomaa kwaajili ya kulichuma na kulisafirisha na kulipeleka katika sehemu za mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima likiwa limemaliza kuvuna mazao aina ya viazi vitamu vyenye rangi nyekundu, wamevilundika vizuri pembezoni mwa shamba ambapo pembeni yake kuna barabara imepita, zao hili watalikusanya na kuliweka kwenye magunia makubwa kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike amechuchumaa pembezoni mwa mkusanyiko mkubwa wa lundo la zao aina ya nyanya zilizoiva vizuri alivozuna kwa mikono yake. Anazichambua na kuzipanga vizuri kwenye matenga kwa ajili ya kuzipeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Kilimo cha mseto kinaendelea ndani ya shamba kubwa sana ikiwa imepandwa mazao mbalimbali kama vile mahindi na matikitimaji, mkulima amepanda mazao haya ya biashara kwaajili ya kuuza na kujipatia kipato ili kumsaidia kuendesha maisha yake.

Katika shamba kubwa sana lenye rangi ya kijani kibichi, zao aina vitunguu vilivyotoka kuvunwa vimelazwa juu ya udongo wa shamba wenye rutuba, kukiwa kuna mpira unaopita katikati yake. Vitunguu hivi viko tayari kupakiwa na kusafirishwa, kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuzwa na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya karoti na kulipakia kwenye mifuko yenye rangi nyeupe, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza zao hili la biashara.

Kundi la wakulima linachambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva na kukomaa vizuri za kijani na nyekundu, wanatenganisha zile bora zaidi kwaajili ya soko. Kazi hii ya mikono inathibitisha umakini na thamani ya zao hili la biashara tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa sana la zao aina ya nyanya iliyoenea hadi mbali, huku mimea hii ikiwa imestawi vizuri ikiwa na rangi ya kijani kibichi, tayari imeanza kuzaa na ikishazaa mkulima atavuna nyanya hizi na kuzipeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.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

Miti ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa Kwa mstari mzuri ndani ya shamba kubwa sana. Ikiwa ni juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ilikuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora ya biashara.

Zao la biashara aina ya parachichi lililokomaa vizuri likiwa na rangi ya kijani kibichi, limetoka kuvunwa shambani, na kisha kupakiwa vizuri kwenye matenga ya plastiki yenye rangi ya njano yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.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

Wakulima mbalimbali wakiwa ndani ya shamba kubwa sana lenye mimea aina ya mahindi iliyokauka mabua yake ikiashiria ukomavu wa zao hili, tayari wakulima hawa wanavuna na kuweka kwenye kikapu kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.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

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amevalia nguo ya kujikinga ya jinsi huku amevalia kofia akiwa amesimama pembeni ya gari iliotoka kupakia zao aina ya nanasi, kutoka kwenye shamba lake linaosafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya bidhaa za kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Katika sehemu ya shamba, zao aina ya vitunguu vilivyotoka kuvunwa vimetandazwa vizuri juu ya ardhi ya shamba hili, vikiwa vinakaushwa na jua tayari kwa ajili ya kupakiwa kwenye mifuko na kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili mkulima auze na kujipatia kipato.

Muuzaji wa jinsia ya kike ameinama kupanga mananasi yake yaliyoiva vizuri chini karibu na barabara tayari kwa ajili ya kuuzia wateja. Mananasi haya ni zao la biashara lililovunwa kutoka shambani na kuleta sokoni kwa ajili ya kuongeza kipato.

Zao aina ya nyanya zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, zikiwa zina rangi nyekundu iliyokukomaa vizuri huku wakulima wamekaa pembeni, wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo, wakijivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu.

Wakulima wawili wa kiume wamechuchumaa shambani huku wameshika nyanya za kijani kibichi mkononi ambazo bado hazijaiva wakiwa wanajadiliana kwa makini, wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi, ikidhibitisha kazi na bidii na umakini wao katika kilimo.

Wakulima wamelima shamba kubwa sana likiwa lina mimea mbalimbali kama vile mahindi na matikitimaji yaliyostawi vizuri sana. Kilimo hichi ni aina ya cha mseto cha kuchanganya mazao mbalimbali kwenye shamba kwa matumizi binafsi au biashara.

Wakulima wamepanda mimea michanga ndani ya ndoo kubwa sana yenye udongo mweusi wenye rutuba, kukiwa kuna nafasi ya kutosha kuhakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani kidogo cha mimche hii michanga kinadhihirisha afya ya mmea na juhudi zao katika kuzalisha mazoa bora.

Wakulima wakiwa wamepanda miche michanga katika vyombo mbalimbali vinavyo fanana na ndoo, wana hakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufatiliaji wa ukuaji kijani cha miche hii michanga, kinadhirisha afya ya mimea hii na juhudi zao katika kuzalia mazao bora.

Wakulima wamepanda miche mbalimbali ya miti, ndani ya shamba la kisasa zuri liliyofunikwa juu, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji, palizi na ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche hii kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Kundi la wakulima wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga ndani ya shamba kubwa sana, lenye mimea ya mahindi iliyokauka vizuri, ikiashiria ukomavu wa mavuno hayo. Tayari wakulima wanaendelea na zoezi la kuvuna kwa majivuno makubwa sana, wakifurahia kazi ya mikono yao.

Wakulima wakiwa wanakagua miche waliopanda ndani ya shamba la kisasa kwenye mifuko mbalimbali wanahakikisha kila mke unapata matunzo stahiki ikiwa pamoja na umwagiliaji palizi na ufuatiliaji wa ukuaji kijani cha miche hii, kinadhihirisha afya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba kwenye nafasi ya kutosha ndani ya vyombo maalumu, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji katika ukuaji, kijani cha miche mingi kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wakiwa wanakagua mboga za majani, waliozipanda vizuri katika bustani yao ndani ya mifuko yenye rangi nyeupe,; wanakagua mboga hizi ili wavune tayari kwa ajili ya matumizi ya biashara au matumizi yao binafsi.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa na nyuso ya furaha amechuchumaa kwenye shamba lenye mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi, huku mkononi ameshika zao aina ya tikiti lililoiva vizuri kwa majivuno makubwa, na mbele yake kuna matikiti yenye ukubwa mkubwa ambayo hutumika kwa matumizi ya biashara au binafsi.

Katika shamba kubwa la kisasa lililofunikwa juu, wakulima wamepanda miti michanga iliyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha. Wakahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Zao aina ya parachichi iliyokomaa vizuri zimepangwa kwenye matenga mengi yenye rangi ya bluu, huku wakulima wakiwa wamesimama pembeni wakipumzika na kupima uzito, wakifurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi binafsi au biashara.

Wakulima wamelima vizuri shamba la nyanya lililoshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mifuko iliyojazwa udongo mwenye rutuba. Nyanya nyingi zimeiva tayari kwa rangi nyekundu angavu, huku nyingine zikiwa bado za kijani; na wakulima hawa watakuja kuvuna kwa ajili ya matumizi binafsi au biashara.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa katika eneo kubwa la shamba, wakiwa wamemaliza kuvuna zao aina ya viazi vitamu, na kuvipanga kwenye matenga mbalimbali yenye rangi nyekundu, bluu na kijani. Tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuza zao hili la biashara.

Mashine ya kisasa yenye rangi nyeupe ya kilimo inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo ikitumia teknojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea hii. Mfumo huo unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo.

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, ikitumia teknolojia umwagiliaji na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji mimea hii mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku kuhakikisha usafi na udhibiti wa mazingira wa ukuaji.

Mashine zenye rangi ya chungwa zikiwa zinalima mboga kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, zikitumia teknolojia umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mbuga hizi mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo sana.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

Gari aina ya trekta lenye rangi ya bluu linaendeshwa na mkulima, huku nyuma imefungwa mashine kubwa ya kulimia inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Pembezoni mwa shamba kuna mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ,ambayo huchimba udongo kwa nguvu katika maeneo ya shamba ili kuyaandaa na msimu ujao wa kilimo. Mashine hii ya kisasa urahishisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, ikitumia teknolijia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga bandia kusaidia ukuaji wa mimea hii. Mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi kidogo na maji kidogo. Huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Gari aina ya trekta kubwa limefungwa mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi, na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo kubwa sana inatumika kulima mimea katika shamba la ndani ikitumia teknolojia ya umwagiliaji na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji mimea, mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku kuhakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ukuaji.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo yenye rangi ya kijani kukata majani katika sehemu ya shamba ili kuandaa shamba hili kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda, na kupunguza nguvu kazi ya mikono; hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa mashine ya kisasa ya kilimo, yenye rangi ya njano na nyeusi ikiwa inakatiza katikati, mimea ya rangi ya kijani kibichi, ikipita kwa taratibu huku ikikagua mimea hiyo, mashine hii imeundwa kusaidia kazi ya kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu ya binadamu.

Gari aina ya trekta lenye magurudumu makubwa meusi imefungwa mashine ya kisasa inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi sehemu zake zinazozunguka aridhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa; mashine hii ya kisasa hurahisisha: maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Katika sehemu ya shamba lenye nyasi fupi za rangi ya kijani, mashine ndogo yenye rangi ya kijani na jembe jekundu ikiwa ipo tayari kwa ajili ya kuanza kuandaa sehemu ya shamba, mashine hii hurahisisha kazi kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.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

Mkulima akiwa anaendesha gari aina ya trekta lenye rangi nyekundu, iliyofungwa mashine ya kulimia inayoendelea na kazi ya kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la sehemu iliyo wazi. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Pembezoni mwa shamba kuna mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu, iliyotumika kuandaa sehemu ya shamba hili kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hiyo hufanya kazi kwa ufanisi mkubwa, hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono; hivyo kuongezea uzalishaji katika kilimo.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

Mabwawa ya kufugia samaki wenye afya mzuri yakiwa na maji yaliyojaa mpaka juu, na samaki wa aina mbalimbali wakiwa wameogelea kwa utulivu ndani yake wakifurahia mazingira safi na salama, mpangilio mzuri wa mabwawa haya unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalishwa kwa tija.

Bwawa na kufugia samaki huku juu yake limepambwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi ambayo hutumika kama chakula cha samaki, samaki wapo ndani wanaogelea kwa utulivu ufugaji huu huongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato na chakula.

Mfugaji akiwa anakagua bwawa liliotengenezwa na binadamu, ambalo hutumika kufugia samaki wa aina mbalimbali, ambao wataongelea ndani ya maji haya. Mpangilio mzuri wa bwawa hili unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa, katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Ndani ya duka kubwa, samaki wa urembo wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi yenye rangi ya bluu, wakiwa wanameremeta kwa uzuri, huku wakizunguka kwenye tenki la kioo, lililowekwa kwa waangalifu katikati ya duka hili. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wakiwa wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo lililotunzwa kwa uangalifu, ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi mbalimbali za kuvutia, wakiwa wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi huku wanameremeta kwa uzuri, wakizunguka kwenye tanki ya kioo lililotunzwa kwa uangalifu mkubwa. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujipatia kipato.

Bwawa la kufugia samaki likiwa pembezoni mwa miti ya rangi ya kijani, ndani yake kuna samaki wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bawa hili unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa, katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanametameta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo lililotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri yenye rangi ya kijani huku samaki wakiwa wanaongelea kwenye maji masafi wakiwa bado ni wachanga mpangilio mzuri wa bwawa hili, unaakisi uwekezaji ina juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu akiwa anaongelea kwa utulivu ndani ya maji safi akiwa anameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye la kioo lililopambwa vizuri na kufunza kwa uangaliefu Ufugaji wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, huku wamezungukwa na mapambo ya rangi ya kijani, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tenki la kioo lililotunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huo wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujiongezea kipato.

Msitu wenye rangi ya kijani kibichi ukiwa umejaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku mto mdogo ukitiririsha maji katikati ya uoto huu wa asili ukithibitisha utulivu wa mazingira ya misitu.

Bwana misitu wa jinsia ya kiume, amechuchumaa akipanga miche ya miti kwa makundi mbalimbali, kuonyesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupanda mashambani na mistuni, kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Misitu yenye miti mikubwa na mingine imeanguka yenye rangi ya kijani kibichi na mimea ya aina mbalimbali, huku maporomoko ya mto mdogo yakikatiza katikati ya mto huo wa asili. Inathibitisha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Katika juhudi za uendelezaji na utunzaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea, ndani ya mazingira ya kijani ya msitu. Pembeni bwana misitu wamesimama wakirekodi taarifa muhimu za kazi yao na kwa uangalifi ili kuhakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Msitu wenye miti mingi mikubwa wenye rangi ya kijani kibichi, uliojaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali huku mto mwembamba ukikatiza katikati ya uoto huo wa asili ikithibitisha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za msingi.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

Ndani ya msitu, bwana misitu aliyevalia nguo ya bluu amesimama karibu na shina la mti uliokatwa, huku akiwa ameshika mche wa mti mdogo mkononi tukio hili linadhibitisha falsafa ya kata mti panda mti inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya baada ya ile iliyokatwa.

Mtaalamu wa misitu wa jinsia ya kiume aliyevalia mavazi ya kijani amesimama mbele ya miche mingi ya mimea mbalimbali, akitoa maelekezo kwa umakini, miche hii imepangwa kwa mpangilio maalumu katika makundi tofauti, kila kundi likiwakilisha aina tofauti ya miti inayopatikana msituni.

Msitu wenye kijani kibichi uliojaa miti mbalimbali na vichaka na mimea ya aina tofauti, huku njia nyembamba kikatiza katikati ya uoto wa asili uliofunika mpaka juu, unathibitisha utulivu wa mazingira na umuhimu na kulinda rasilimali za misitu.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

Katika juhudi za kuhifadhi wa misitu nchini makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani, pembeni bwana misitu aliyevalia nguo nyeusi anatoa taarifa muhimu za kazi yake kwa uangalifu, akihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi na kila kundi la watu wanokuja kuchukua.

Msitu wenye kijani kibichi uliojaa miti vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku kukiwa na njia nyembamba inayokatiza akatikati ya uoto huu wa asili, ikionyesha utulivu wa maizingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Katika juhudi za uhifadhi na huendelezaji wa misitu nchini makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea, pembeni bwana misitu aliyevalia nguo nyeusi amesimama katikati ya kundi la watu akitoa taarifa muhimu za kazi yake kwa uangalifu, akihakikisha kila kundi la miti linatozwa kwa usahihi.

Msitu wenye kijani kibichi uliojaa miche mikubwa na vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto huu wa asili. Ikiithibitisha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda mazingira na lasilimali za msitu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini au kwenye maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu, yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi sana.

Katika shamba kuna mabomba maalumu yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa kwa mpangilio mzuri, huku juu yake kukiwa kuna mboga za majani zilizostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa kuna mabomba yenye rangi nyeupe yaliyo pangwa kwa ustadi, huku juu yake kukiwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinacho wezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa sana kuna mabomba maalumu yaliyopangwa vizuri kwa ustadi, huku juu yake yakiwa na mashimo ambapo ndani yake mboga ya majani ya rangi ya kijani kibichi, ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mbogamboga hulimwa bila kutuma udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu ya rangi nyeupe yanayo pokea virutubisho kupitia bomba ndogo za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki sana kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Bomba mbalimbali maalum zenye rangi nyeupe zimepangwa vizuri katika shamba kubwa sana huku ndani yake kukiwa kuna mimea iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolijia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Katika shamba kubwa la kisasa mabumba maalumu yamepangwa kwa mpangilio kwa ustadi mkubwa, yakiwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi juu yake, huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye mabomba maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ameshika mimea ya rangi ya kijani kibichi ndani ya shamba kubwa sana linalotumia teknolojia ya kilimo cha hydroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji.

Katika shamba la kisasa, mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na kijivu, yamepangwa kwa ustadi huku juu yake yakiwa na mashimo, ambayo ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kusitawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Boksi maalum lenye rangi nyeupe limefunguliwa likiwa na mizizi yenye rangi nyeupe ikiashiria ukomavu huku ndani yake kukiwa na maji masafi huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi unachowezesha mimea ustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivoyeyushwa kwenye maji hayo.

Teknolojia ya kilimo cha haidrponi ambapo mimea imelimwa bila kutumia udongo, imepandwa kwenye boksi maalumu inayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na utoa mazao bora kwa muda mfupi sana.

Pembezoni mwa uzio mabomba yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa upangilio wa ustadi, huku ndani yake mimea mbalimbali ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano mzuri bora wa kilimo cha haidroponi, unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba ya rangi ya bluu na nyeupe, imepangwa kwa ustadi ikiwa na mashimo pande zote, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi, mingine tayari imestawi na mingine bado inachipukia. Huu ni mfano wa bora wa kilimo cha haidroponi, unaowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

mmea mdogo umestawi vizuri katika bomba lililopangwa kwa ustadi lenye rangi nyeupe huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mmea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji

Ndoo maalumu yenye rangi nyeupe ikiwa imefunuliwa wazi ikioonyesha mizizi iliyokomaa vizuri, mimea ya rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo bora cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa mabomba maalum ya rangi ya kijivu yamepangwa vizuri juu ya rasi ya mbao huku juu yake kukiwa kuna mbogamboga zilizostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mmea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa ndani ya maji.

Technologia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga ulimwa bila kutumia udongo, ila imepandwa kwenye mabomba maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na utoa mazao bora kwa muda mfupi sana.

Ndani ya shamba kuna bomba zilizopangwa kwa ustudi kwenye rangi nyeupe na bluu. Huku juu yake kukiwa kuna mboga za majani zilizostawi vizuri sana huu ni mfano bora wa kilimo haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyowekwa kwenye maji.

Bomba lenye rengi nyeupe likiwa lime pangwa kwa ustadi, huku pembeni likiwa na mashimo na ndani yake mimea michanga yenye kijani kibichi imeaanza kuchipua vizuri, ikiwa na maandishi kabichi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki, kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi ikiwa umestawi vizuri ndani ya mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi kwa mpangilio mzuri ndani ya shamba huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba mbalimbali zenye rangi nyeupe, zimepangwa kwa ustadi katika mpangilio maalumu, huku juu yake ikiwa na mashimo, ambayo baadhi mimea ya rangi ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udogo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabeseni maalum yakiwa yana maji yenye rangi tofauti, huku juu yake ikiwepo na mabomba madogo yenye rangi nyeupe na ndani yake mimea ya rangi ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Kakika sehemu maalumu bomba maalumu zimepangwa vizuri kwa mpangilio sahihi huku juu yake kukiwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa vizuri kwenye maji.

Chongo maalum cha rangi ya bluu kikiwa kimefunuliwa wazi, huku kwenye mfuniko wake kuna mizizi yenye rangi nyeupe ikiashiria ukomavu, na juu yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyokomaa vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima akiwa anakagua ndoo maalumu yenye rangi ya chungwa, huku juu yake kuna mfuniko mweupe wenye mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfumo bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika mazingira ya kilimo cha viwandani zao aina ya nyanya zilizokomaa vizuri zenye rangi ya kijani na nyekundu zimepangwa juu ya mashine ndani ya matenga yenye rangi ya kijani tayari kwa ajili ya kuanza kuchakatwa kutengeneza kuwa bidhaa mbalimbali ambazo usafirishwa ndani ya nje ya nchi.

Ng'ombe wengi wakubwa wenye rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa viwandani kuwa bidhaa kama siagi na jibini. Baadhi ya ng'ombe hao hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Mkulima akiwa ndani ya shamba la kisasa, akikagua mboga za majani, za rangi ya kijani kibichi zilizoenea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakwatwa kiwandani, ambapo hukaushwa na kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa juu, wakikagua mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Mimea hii ni ya zao la aina ya nyanya ambayo ikishavunwa husafirishwa hadi kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za kiwandani zenye viwango vya ubora wa kimataifa.

Ng'ombe wengi wakubwa wenye rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa wakiwa na afya na wametunzwa vizuri sana wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kuwa bidhaa kama siagi na pia hufugwa kwaajili ya nyama inayochakatwa kuwa bidhaa mbalimbali na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Katika shamba la ndani kuna uyoga ulioota vizuri wenye rangi nyeupe; uyoga huu husafirishwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa kuwa vipande vidogovidogo ambavyo hukaushwa, huhifadhiwa vizuri, hufungashwa tayali kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa.

Katika shamba kubwa sana lililopandwa mimea michanga ya kijani kibichi ya zao aina ya mahindi. Gari aina ya trekta kubwa lenye magurudumu meusi na rangi ya kijani, likipita katikati likipulizia dawa. Kwa ajili ya kuhakikisha mimea hii inakua vizuri, ili kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusambazwa sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi.

Kundi kubwa la wakulima, wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyukundu, wakitenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa kiwandani. Kazi hii ya mikono inathibitisha umakini na thamani ya zao hili la kiwandani, ambapo husafirishwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengenezwa kuwa bidhaa mbalimbali za kahawa.

Ndani ya banda kuna mifugo aina ya kuku mingi iliyopangwa vizuri ikiwa inaendelea kula. Mifugo hii hufugwa kwa ajili ya mayai na nyama ambayo husindikwa kiwandani na kuwa bidhaa mbalimbali ambazo husambazwa ndani na nje ya nchi.

Ndani ya banda kubwa sana la kisasa lenye mwanga wa kutosha, kuku wenye rangi nyeupe wamepangwa vizuri sana, kukiwa kuna taa zinazowasaidia katika ukuaji wao. Kuku hao hukua na hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai, ambayo huchakatwa na kusindindikwa kiwandani na kusafirishwa nje ya nchi.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda kubwa la kisasa niliyopangwa kwa mpangilio mzuri, wamesimama wakiwa na afya bora kuku hawa hufugwa kwa ajili ya mayai na nyama ambayo husindikwa na kusambazwa kuwa bidhaa mbalimbali ndani na nje ya soko.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa lililofunikwa juu, lililotengenezwa kwa chuma ngumu, mimea ya nyanya imepandwa vizuri kwa mstari na imesambaziwa mabomba kwa ajili ya kumwagiliwa maji. Mimea hii huzaa nyanya ambazo husafirishwa kupelekwa kiwandani, ambapo huchakatwa na kupakiwa vizuri kama bidhaa mbalimbali na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Ng'ombe wengi wakubwa wamepangiliwa ndani ya banda la kisasa wakiwa wenye afya na matunzo mazuri, wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kuwa bidhaa kama siagi na mtindi, baadhi ya ng'ombe hao hufugwa kwa ajili ya nyama inayotakatwa na kufungwa kitaalam tayari kwa soko.

Shamba kubwa sana la zao aina ya kabichi, limejaa rangi ya kijani likienea hadi mbali katika mandhari ya kuvutia ikiwa imepandwa kwa mstari. Kabichi hii hukusanywa kwa ungalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo husindikwa na kuanikwa kiwandani tayari kwa soko la nje.

Zao aina ya mahindi limepangwa vizuri juu ya sehemu maalumu ili kukaushwa na jua, hii ni hatua mojawapo ya kilimo cha viwandani ambayo mahindi haya baada ya kukaushwa hupelekwa kiwandani kwaajili ya kusagwa na kukobolewa kuwa bidhaa mbalimbali, na kisha kupakia vizuri na kusambazwa ndani na nje ya nchi.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike wakiwa ndani ya shamba kubwa sana la mmea aina ya chai, wakiwa wanavuna kwa uangalifu na kuweka kwenye vikapu; majani hatimae ukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo usidikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Nguruwe wakubwa wakiwa wamepangwa kwa mpangilio maalum ndani ya banda la kisasa wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri wanatumika kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalam kuwa bidhaa mbalimbali tayari kwa ajili ya kusambazwa sokoni.

Vifaranga vingi vya kuku vimepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda kubwa sana, huku mfumo wa utunzaji chakula ukiwa umesambazwa vizuri. Vifaranga hivi hukuzwa na kuwa kuku wakubwa ambao hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama, ambayo huchakatwa na kusindikwa kiwandani na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri likiwa na maji masafi yalio jaa hadi juu huku samaki aina ya kambale wakiogelea kwa utulivu. Wakifurahia mazingira safi na salama mpangilio mzuri wa bwawa hili unaonesha uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji wa samaki unazalishwa kwa tija

Katika shamba la kisasa matunda yenye kukomaa vizuri, yakiwa yana rangi nyekundu na kijani, yakiwa yamening'ia kutoka kwenye matawi kwa ajili ya miti yao. Tayari kwa ajili ya kukusanya na kupeleka kiwandani ambapo huchakatwa, husindikwa na kupakiwa vizuri na kusambazwa ndani na nje ya nchi.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

Ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa hadi juu hukujua likiangaza likipitisha mwanga wake ndani ya shamba hili lililopandwa mimea ya rangi ya kijani kibichi kwa mstari mimea hii hukusanya na kuangalia na kuchakatwa kiwandani ambapo ukaushwa kusindikwa na kufungashwa tayari kwa ajili ya sokoni.

Katika mazingira ya kilimo ya viwandani, zao aina ya nyanya zilizoiva vizuri zenye rangi nyekundu, zinachambuliwa na wafanyakazi waliosimama huku wamevalia mavazi ya kujikinga. Wanaziandaa kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali, zitakazosafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mboga za majani iliyojaa rangi ya kijani ikiakisi ukomavu ikienea hadi mbali katika mandari safi na kuvutia majani hayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo husindikwa, hukaushwa na kufungashwa tayali kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Ndani ya shamba kubwa na la kisasa mboga za majani zilizojaa rangi ya kijani kibichi zimepandwa vizuri kwa mstari wa kupendeza. Mboga hizo kusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalum ndani ya banda la kisasa, wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayo sindikwa kiwandani kua bidhaa kama siagi, mtindi na jibini. Baadhi ya ng'ombe hao hufugwa kwa ajili ya nyama inayo chakatwa na kufungwa kitaalam tayari kwa soko.

Mkulima akiwa ndani ya shamba kubwa la kisasa lililojengwa kwa chuma likifunika hadi juu. Akikagua mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana ikienea hadi mbali. Mimea hii hukusanywa wa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo, hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Zao aina ya nyanya iliyostawi vizuri kwa rangi nyekundu na kijani kibichi katika shamba kubwa sana lililoenea mimea hiyo, lipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa kiwandani ili kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali, ambazo hupakiwa katika aina tofauti tofauti na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Mabomba ya maji ya rangi nyeusi yamekatiza katikati ya mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mstari kwenye shamba lenye rutuba. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mimea michanga ya kijani kibichi imepandwa kwa mstari katika shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba kupitia mabomba yenye rangi nyeusi. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mabomba ya maji yenye rangi nyeusi, marefu sana, yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakipita katikati ya sehemu ya shamba yenye udongo mweusi wenye rutuba . Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwanye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji yenye rangi nyeusi yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya matuta madogo ya mimea ya shambani, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Katika shamba kubwa sana mimea ya rangi ya kijani kibichi michanga imepangwa kwa mstari, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba kupitia mabomba yenye rangi nyeusi. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mkulima akiwa anakagua mabomba ya maji yaliyowekwa kwa mpangilio mzuri juu ya shamba lake yakipita Katikati ya udongo wenye rutuba. Mfumo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa Maji.

Mimea midogo iliyopandwa juu ya tuta kwa mstari. Huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba hili kupitia mabomba membamba yenye rangi nyeusi . Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Bomba la maji limepitishwa kwa mpangilio katikati ya matuta yaliyopandwa mimea ya rangi ya kijani kibichi ndani ya shamba kubwa sana. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi na mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa pembeni ya shamba, mazao aina ya mahindi yaliyoshamiri vizuri kwa rangi ya kijani kibichi ikiwa una mwagilia maji moja Kwa moja kwenye mizizi ya shamba hili ilikuongeza uzalishaji wa mazao.

Mimea midogo imepandwa shambani kwa mstari, ikiwa imepandwa kwa mpangilio mzuri, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambaza vizuri kwenye udongo wa shamba kupitia mabomba yenye rangi nyeusi mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyenyekevu ili kuongeza uzalishaji.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita juu ya shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.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

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopandwa mimea ya rangi kijani kibichi juu yake, Kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo wenye rutuba na pembeni katikati ya matuta haya kuna mifumo inayohakikisha maji yanamwagika kwa usahihi.

Bwana misitu wakiwa wanamwagilia miche ya miti iliyopandwa kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake, wanamwagilia kwa uangalifu ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na msituni.

Katika shamba kubwa sana, bomba la maji limechimbiwa pembezoni mwa mimea ya kijani kibichi, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.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

mabomba ya maji yenye rangi nyeusi yamewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya sehemu ya shamba mfumo huu wa umwagiliaji, unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo n a kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya umwagiliaji yenye rangi nyeusi, yamepangwa kwa ustadi pembezoni mwa mmea wa rangi ya kijani kibichi, uliosimama ukiwa na afya nzuri. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea huo, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji yamesambazwa vizuri katikati ya bustani ndogo, yakiwa yanaelekea katika kila mmea uliosimama ndani ya shamba hili, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye mimea kijani kibichi, iliyopandwa kwenye matuta wa hatua kila tuta likiwa nafasi ya kutosha, ili kukuza mimea iliyopo juu yake miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, ana pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unao hakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Bwana misitu akiwa anatumia kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia ndoo ndogo yenye rangi ya kijani kumwagilia miche ya miti iliyopangwa kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni.

Bomba ya maji yenye rangi nyeusi yamepangwa vizuri kwa mpangilio yakipita katikati ya matuta iliopandwa mimea ya rangi ya kijani kibichi, huku yakinyunyizia maji mengi katika matuta haya. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye shina na mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mstari katika shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba kupitia mabomba yenye rangi nyeusi. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa iliyosimama katikati ya ardhi iliyofunikwa na uwoto waathiri wa majani makavu yenye rangi ya kaki huku anga ikiwa ya bluu taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mwembamba na mrefu unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana na kipekee, yenye bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani ya kijani na ya kaki huku mengine yakiwa yamekauka na mengine yanastawi, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kabisa.

Wanyamapori swala, na pundamilia, wakiwa wanazunguka kwa utulivu katika majani ya rangi ya kijani kibichi, yaliyotapakaa juu ya ardhi tambarare, huku miti mirefu ikiwa inaonekana kwa mbali. Madhari hii ya asili inaakisi uzuri wa mazingira ya kiafrika, yanayoelezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili.

Kundi la tembo wakubwa wanatembea katikati ya mandhari ya kuvutia na ya kipekee sana yenye ardhi tambarare iliyojaa majani makavu yenye rangi ya kaki, kukiwa na miti mirefu ya rangi ya kijani na mlima mrefu sana uliofunikwa theruji juu ya vilele vyake.

Mto mrefu uliokauka maji, unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa ya bluu na imefunikwa na mawingu ya rangi nyeupe na mlima ulioinuka kwa mbali.

Milima mirefu ikiwa na barafu iliyoshuka juu ya vilele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu iliyopambwa na mawingu kwa mbali sana ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya kipekee na asili.

Madhari ya kuvutia sana yenye mlima mrefu na bonde lililofunikwa na miti mikubwa na majani mazito ya uoto wa asili yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kiasi taswira hii ina akisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Anga ilyofunikwa na mawingu yenye rangi ya kijivu, ikiwa imetanda juu ya mandhari ya kuvutia sana, yenye bonde kubwa lililofunikwa na majani mazito ya uoto wa asili, yenye rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Kipande cha mto mdogo uliokauka kutokana na ukame, ukiwa umekatiza pembezoni mwa miti mikubwa mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa imefunikwa na rangi ya bluu na mawingu kiasi yenye rangi nyeupe.

Mandhari hii ya kipekee na ya kuvutia sana yenye bonde lililofunikwa la miti mirefu na uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa ya bluu na mawingu kiasi yenye rangi nyeupe. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa likiwa linaakisi mwanga na rangi ya bluu kutoka kwenye anga ambayo halina mawingu, ikiwa pembeni ya madhari ya kuvutia na ya kipekee sana yenye bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi na miti michache.

Mnyama aina ya simba amekaa huku akijificha katikati ya majani yaliyokauka yenye rangi ya kaki, huku mbele yake kukiwa na miti mingi iliyokomaa yenye rangi ya kijani, na majengo ya miji yaliyochomoza juu ya mandhari ya asili.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa na milima iliyofunikwa na uoto wa asili kwenye majani mazito ya rangi ya kijani , taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kipekee na ya kuvutia sana ikiwa na miti mikubwa sana iliyopangiliwa vizuri na mwinuko uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, taswira hii inakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara ya vumbi mwekundu inakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa sana linaloakisi mwanga kutoka kwenye anga iliyofunikwa na mawingu yenye rangi nyeupe, ikiwa pembezoni mwa mandhari ya kuvutia sana yenye ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi.

Twiga mrefu sana amesimama karibu ya miti na vichaka akitazama kwa utulivu, kwa mbali sana maghorofa yamechomoza juu ya mandhari ya asili, huku juu yake kuna mawingu yametanda ya rangi ya kijivu. Hii inaakisi mchanganyiko wa pori na miti.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa juu ya mlima na mto uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu meupe katika sehemu yake kubwa taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti miwili mikubwa iliyosimama katikati zambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani huku anga ikiwa na rangi ya bluu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Katika mandhari nzuri na ya kupendeza sana inayovutia, barabara ya vumbi imekatiza katikati ya ardhi yenye ukame ikiwa na miti michache inayovumilia ukame yenye rangi ya kijani, na milima mirefu huku anga imefunikwa na mawingu.

Ziwa kubwa sana likiakisi mwanga kutoka kwenye anga ililofunikwa na mawingu yenye rangi nyeupe, ikiwa katikati ya mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi mikubwa na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Mto mrefu na mpana, unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa na tambarare, uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu kabisa.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee, yenye miti mingi mikubwa iliyobanana, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Bwawa kubwa sana linaloakisi mwanga kutoka juu ya anga lililofunikwa na mawingu yenye rangi nyeupe, lipo katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa, na miinuko iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kuvutia na ya kipekee sana ikiwa na miti mikubwa iliyosimama juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya kijani kibichi huku anga ikiwa na mawingu kiasi taswira hii inakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mingi mikubwa na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa kabisa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mirefu na mlima ulifunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito sana ya rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu kabisa. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Milima mirefu sana ikiwa na barafu iliyoshuka chini ya vielele vyake huku anga ikiwa na mawingu kiasi na rangi ya bluu chini yake kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyotapakaa hapa na pale ikiunda madhari utulivu na ya kupendeza ya kuvutia na ya asili.

Madhari ya kuvutia sana na ya kipekee, yenye bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani ya rangi mbalimbali kama vile kaki aliyokauka na kijani yanayostawi vizuri, na mlima mkubwa tafsiri hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mawe makubwa yaliyobebana yakiwa katikati ya ardhi tambarare iliyofunikwa na wote wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi huku anga ikiwa ya buluu na imefunikwa na mawingu kiasi mwenye rangi nyeupe, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kipekee na ya kuvutia sana, ikiwa imefunikwa na mawingu ya rangi ya kijivu. Huku mlima umefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito sana wa rangi kijani kibichi na chini ardhi ya tambarare kuna ukame.

Barabara ya vumbi, imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia, yenye mti mkubwa sana na ardhi iliyofunikwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, na mlima uliofunikwa na majani mazito. Huku anga ikiwa na mawingu kiasi.

Mandhari nzuri sana ya kuvutia yenye ziwa kubwa kiasi, ikiwa linaakisi rangi ya bluu kutoka kwenye anga iliyofunikwa na mawingu meupe kiasi. Juu ya ziwa hili kuna boti za mbao na uoto wa asili uliofunika wenye rangi ya kijani kibichi.

Barabara ya vumbi inakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye majani makavu ya rangi ya kaki na miti mikubwa yenye rangi ya kijani na mbele yake kuna mlima mkubwa sana uliojengeka vizuri kwa udongo. Sehemu hii inaakisi taswira ya inayovutia watu mbalimbali kuja kutembelea kama kivutio cha kitalii.

Madhari ya kuvutia sana na ya kipekee, yenye miti midogo yenye rangi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu yenye rangi nyeupe.

Barabara ngumu ya lami imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana yenye miti mikubwa, na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye ardhi tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi, kukiwa na miti mingi mirefu kwa mbali. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Katika madhari ya kuvutia sana na ya kipekee miti miwili mikubwa imesimama katikati ya ardhi ya tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani ya rangi ya kaki yaliyokauka na kijani yaliyoenea vizuri huku anga ikiwa na mwanga wa bluu sana.

Mto mrefu sana unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia na ya kipekee, kwenye miti mingi imekuwa na bonde lililofunikwa na wote wa asilimu wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mbuzi wakubwa kwa wadogo wenye afya nzuri na wamesimama katika banda lililotengenezwa kwa mbao wakiwa wenye miili yenye nguvu na mizuri sana, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na mapenzi ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama pembezoni mwa barabara wakila majani yanayopatikana hapo; wana miili iliyojengeka vizuri na afya. Hii ni moja ya mifugi inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama hao.

Wafugaji wawili wa nyuki wakiwa wamevalia mavazi meupe kwaajili ya kujikinga. Wanakagua mizinga ya mbao kwa uangalifu huku wakihakiki uwepo na ubora wa asali. Ufugaji huu wa kisasa huchangia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asili bora.

Mtunzaji nyuki mmoja akiwa amevalia mavazi meupe ya kujikinga anakagua mizinga ya mbao kuwaangalifu huku wa kiakili uwepo na ubora wa asali ufugaji huo wa kisasa au changia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asali bora.

Mbuzi wenye afya nzuri wakiwa ndani ya banda wakiendelea kula, wana miili mizuri na nguvu iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi, ikithibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia rishe na matunzo ya wanyama.

Ndani ya banda mbuzi wenye afya nzuri, wametoa vichwa wakiendelea na zoezi la kula wakiwa na miili yenye nguvu na iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama na inathibitisha mafanikio ya ufagaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mfugaji akiwa pembezoni mwa shamba akiwa anakagua mbuzi wenye afya waliosimama wakiwa wenye miili yenye nguvu na iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Wanawake wawili wakiwa wanakagua mbuzi mwenye afya mzuri aliyesimama pembezoni mwa shamba huko amefungwa kamba akiwa mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama wao.

Mfugaji akiwa ndani ya banda kubwa sana iliyozungushiwa uzio wa senyenge ya chuma, akiwa anakagua mifugo yake aina ya bata yenye afya na miili iliyojengeka vizuri; hii ni mifugo inayofugwa kwa ajili ya nyama na mayai na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama hao.

Ndani ya banda kubwa lenye sehemu ya kutosha kuna vifaranga vya kuku wadogo wenye rangi nyeupe, vikiwa vinakula kwenye vyombo maalumu vilivyosambazwa ndani ya banda hilo. Vifaranga hivi hufugwa kwa ajili ya kuwa kuku wakubwa ambao hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama ambayo hutumika kwa matumizi binafsi au biashara.

Kuku wenye afya nzuri wamesimama kwenye banda, wakiwa na nguvu na miili iliyojengeka vizuri. Kuku hawa hufugwa kwa ajili ya mayai au nyama na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama wanaofugwa kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Mfugaji wa kiume akiwa amesimama akikagua mifugo yake aina ya bata na kuku liyomzunguka, yenye miili iliyojengeka ikiakisi afya nzuri. Mifugo hiyo hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama kwa matumizi binafsi au biashara.

Kundi la kanga wakiwa wanatembea kwa utulivu juu ya ardhi yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, mazingira haya ni salama na wanafugwa kwa ajili ya nyama na mayai katika mazingira ya kufugia ya kijijini; ambapo ni kwa ajili ya matumizi binafsi au biashara.

Mfugaji wa jinsia ya kiume, amesimama katikati ya banda lake akiwa amezungukwa na mifugo aina ya bata na kuku, yenye miili iliyojengeka vizuri ikiashiria afya. Mifugo hii hutegemewa kwa ajili ya mayai na nyama, ambapo hutumika kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Kanga mwenye afya anatembea kwa utulivu akiwa na vifaranga vyake vidogo, wote wakitafuta chakula ardhini, mazingira ni salama na yana nyasi fupi wakifugwa kwa ajili ya nyama na mayai katika mazingira ya ufugaji wa kisasa.

Mfugaji wa jinsia ya kike aliyevalia koti jeupe akiwa katikati ya banda lililojaa kukuwengi, ambao akiendelea na zoezi la kuwalisha chakula kukuhawa hutegemewa kwaajili ya nyama na mayai ambayo hutumika kwaajili ya biashara au matumizi binafsi.

Kifungashio kimoja cha mbegu kikiwa na rangi kijani njano na nyeupe huku juu yake kinaficha mboga ya majani iliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hii jua ya kifungoshio hiki kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja kidogo cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani, kikiwa na picha ya kabichi iliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha begu bora cha Kijani kibichi, kilicho pangwa kwa mstari kila mche ukiwa umepangiliwa kwa mstari maalumu, inahakisi kupata mbegu bora kwa ajiri ya matumizi ya msimu ujao.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio hiki kumeandikwa maneno "pasile" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea midogo ya kijani kibichi, iliyopandwa ndani ya chombo maalumu chenye rangi nyeusi. Mpangilio wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya bati, vilivyopangwa ndani ya maboksi makubwa manne, vikiwa ni vifungashio vya mbegu. Na juu yake kuna picha ya matunda yaliyostawi sana, kuashiria ubora wa mbegu hizo. Hii ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja chenye rangi ya kijani na nyeupe kikiwa na picha ya mimea iliyo stawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi , juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayo tambulisha mbegu hii ikiwa ni alama yakuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye picha ya mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga na mikubwa ya kijani kibichi iliyoko ndani ya shamba kubwa lililofunikwa, kila moja ikiwa imepangwa kwenye vyombo vya kisasa ikiwa na sehemu ya kutosha, mpangilio makini wa shamba hili umedhamiria kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.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

Kifungashio kimoja chenye rangi nyeupe na maziwa kikiwa na picha kabichi iliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha mbegu hii ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vimepangwa vizuri juu ya rafu zikiwa na rangi nyeupe na udongo vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya kufungashio, juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea iliyopangwa vizuri ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa hadi juu katika makundi tofautitofauti. Mpagilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio makini wa shamba hili, unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu.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

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana kiashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali, yanayoitambulisha ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu zenye rangi ya kijani na nyeupe na juu yake kuna picha ya matunda na mimea iliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio kuna maandishi yanayotambulisha jina na aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika juu ya ubora wa mbegu.

Aina mbalimbali za mbegu bora, zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwenye mifuko mbalimbali. Mbegu hizi kama vile maharage, mtama na ulezi, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga kijani kibichi iliyopandwa juu ya matuta katika shamba kubwa sana, mpangilio makini wa miche hii unaakisi dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Muuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo akiwa ndani ya duka lake, kwa tabasamu amesimama mbele ya rafu iliyopangwa mbegu mbalimbali zilizo ndani ya vifungashio vinavyopendeza. Vifungashio hivi mbele yake vina picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri kwa mstari, kila mche ukiwa na sehemu ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Mpangilio makini wa shamba hili la kisasa lililofunikwa juu unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyobeba rangi tofauti tofauti vimepangwa vizuri juu ya rafu vikiwa na picha ya mimea na matunda iliyokomaa vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hiyo na kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea midogo ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi na imepandwa kwa mstari, kila mtu akiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri; huku mpangilio huu unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani, kikiwa na picha ya njegere zilizostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya mahindi ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa mstari kwa hatua sahihi; kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri juu ya udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa shamba hili unaakisi dhamila ya kupata mbegu yenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya maboga yaliyokomaa vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kukiwa na maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vyenye picha ya mimea na matunda yaliyokomaa vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu zenye ubora kinaendelea kwa ustadi ndani ya shamba zuri lililofunika mpaka juu. Mimea ya kijani kibichi imepangwa vizuri kila mmoja katika chombo chake maalumu kikiwa na nembo inayotambulisha mche huo. Mpangilio makini wa shamba hili unaakisi dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vimepangwa vizuri juu ya rafu, vikiwa na picha ya maua na mimea iliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani . Juu ya vifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michnga ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa hatua sahihi kwa mstari, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji, inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa juu ya chombo maalumu chenye rangi nyeusi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Mpangilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa ndani ya beseni maalumu ndogo zenye rangi nyeusi juu ya udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye bora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.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

Kifunga hiyo cha mbegu kimoja chenye rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana wa rangi ya kijani kibichi, ukiashiria ubora wa mbegu hii juu ya kifungashio hiki kuna maandishi mbalimbali akitambulisha mbegu hii ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hiyo imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ikipewa nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira meusi ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vyenye picha ya mimea na matunda yaliyoiva vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio hivi vimetambulishwa kwa majina tofautitofauti ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume, aliyevalia sweta na rangi ya bluu, amesimama pembeni mwa mbwa mwenye afya nzuri na mwili uliojengeka, akiwa na manyoya yanayong'aa. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mabanda ya mifugo na wanyama yaliyotengenezwa kwa mbao ngumu yamejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, yakiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa na imeezekwa kwa bati linalowakinga dhidi ya mvua na jua kali.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

Mbwa mkubwa amesimama juu ya banda lililotengenezwa kwa mbao ngumu iliyojengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mfugo, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uigizaji hewa na ikiwa imefunikwa juu ili kuwakinga wanyama dhidi ya mvua na jua kali.

Mfugaji akiwa ndani ya banda lililozungushiwa uzio wa senyenge huku pembeni yake kukiwa na mbwa wakubwa sana wenye afya na manyoya yanayong'aa muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya na wanyama.

Mnyama aina ya mbwa akiwa anakula chakula ndani ya banda la mbao, lililotengenezwa vizuri kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mfugo huo, likiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa, na juu imeezekwa kwa bati ili kumkinga dhidi ya mvua na jua kali.

Katika banda lililowekwa vizuri nje kuna mbwa wawili wakubwa wenye miili iliyojengeka wamekaa vizuri huku manyoa yao yanang'aa, muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Watu wawili wa jinsia ya kiume, wamesimama pembezoni mwa mbwa aliyesimama anawaangalia, akiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa akiwa na mwili uliojirika vizuri. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Nje ya banda la mbao liliezekwa vizuri juu kuna mbwa mwenye manyoya ya kuvutia na rangi inayoakisi afya nzuri, muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya wa nyama na mifugo.

Wataalamu wawili (wa kike na wa kiume) waliovalia nguo za kujikinga zenye rangi ya bluu, wakiwa wanamuosha mbwa kwenye sinki. Mbwa huyu ana afya njema na manyoya yanayong’aa, na muonekeno wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu hawa wa afya ya wanyama na mifugo.

Wanyamaporu aina ya mamba wawili wakubwa wakiwa walala chini huku miili yao mirefu ikiwa imetulia juu ya ardhi kavu. Muonekano wao wa kutisha unathibitisha nguvu na ukali wa wanyama hawa wa porini katika makazi yao ya asili.

Ndege wa porini mwenye miguu mirefu, manyoya meupe na uso wenye rangi nyekundu unaovutia. Na kichwani ana manyoya machache yaliyosimama juu kama mapambo. Amesimama juu ya nyasi fupi, akitazama mbele kwa makini. Ndege huyu huishi porini na hujulikana kwa mwonekano wake wa kipekee na tabia ya kutembea urdhini badala ya kuruka mara kwa mara.

Ndege mkubwa kiasi aliyesimama juu ya tawi la mti lililokauka, akiwa na mabawa yenye rangi nyeusi na tumbo ya kijivu, akiangaza kwa utulivu huku na kule akiangalia kama kwamba anatafuta mawindo.

Ndege mdogo wenye kichwa na tumbo jeupe mabawa ya kijivu yenye mchanganyiko wa rangi nyeusi, huku macho yake yanaangaza. Amesimama kwa utlivu juu ya waya wa umeme huku akiangalia chini kanakwamba anatafuta mawindo ya kumsaidia kula kama mnyamapori.

Mnyamapori aina ya farasi mwenye nguvu na umbo la kuvutia, wakiwa katikati ya miti mirefu ya misitu huku wamebeba watu migongoni, wanatembea kwa utulivu ndani ya mazingira ya asili, wanathibitisha uhusiano wa karibu kati ya binadamu na wanyama wa porini.

Mnyamapori aina ya Kima aliyesimama, akiwa na manyoya meusi juu ya udongo akitazama mbele kwa umakini huku mkia wake mrefu umenyooka nyuma na macho yake yanachunguza kila kitu katika upande wa msitu.

Ndege mdogo mwenye kichwa na mabawa ya rangi ya kijivu na tumbo lenye rangi nyeupe, akiwa amesimama juu ya tawi la mti lililo katika na kukauka vizuri, anaangalia kwa utulivu kana kwamba ana tafuta mawindo.

Pundamilia akiwa porini akitembea taratibu juu ya ardhi kavu sana, pembeni yake kukiwepo na nyasi hapa na pale katika mandhari ya kuvutia yenye miti michache na anga la bluu. Hiki ni kivutio cha kipekee cha wanyamapori kinachovutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.